Hapa ninaona wakimbiaji wa timu ya Kenya, mmoja akiwa Kimani. Hawa wakimbiaji hukimbia msafa mirefu mirefu kama kilomita kumi na ishirini na tano, kumi na tano mpaka arubaini na mbili.

Hapa naona kitabu cha darasa la mwanafunzi gredi ya pili, pia naona daftari, na pia naona mkono wake, akiwa ameshika kitabu chake, mwanafunzi.

Hapa kuna wanariadha, wanariadha ambao wameshika bodi, kwa vile nikiangalia naona wanariadha hawa ni wakimbiaji wa misafa mirefu mirefu. Pia kuna mtu mmoja wa ulemavu amekalia kwa kiti ya magurudumu anashika bodi.

Huyu ni mwanariadha. Mwanariadha huyu ni mlemavu. Amekalia kwa kiti ya gurudumu. Pia ameshika karatasi inasomesha alienda Ufaransa mwaka ishirini na nne mwaka elfu mbili ishirini na nne.

Hii ni ubao, ubao mbele yake kuna ruler ,kwa ubao umeandikwa swali herufi ndogo hutumika kama a,ba, cha, da na zingine inaonyesha kuwa ni ijumaa na ni februari mwaka wa elfu mbili ishirini na tano.

Hizi mjengo ni mjengo ya shule, shule hizi, hizo ni madarasa, mbele yao kuna miti yamekatwa vizuri, yamekatwa kwa laini. Shule ni mahali watoto hupelekwa ili kufundishwa na kujua lugha tofautitofauti kama vile lugha ya kiingereza na kiswahili.

Ni mtu. Ni mtu ambaye amekalia kiti ya magurudumu. Pia huyu mtu amebeba vitabu, pia amevaa saa. Huu mtu anakaa ni kama akona ulemavu hawezi tembea kwa sababu anatumia gari ya magurudumu.

Hapa kuna watu au vijana, hao vijana wanakaa wenye ulemavu, pia wanakaa watu ambao wanasoma pamoja au wako shule ya ulemavu, wako uwanjani, kila mmoja amebeba kitu yenye anatumianga kutembea.

Huyu ni Hezekiel Machogu ambaye alikuwa secretary ya upande wa elimu. Alikuwa kutoka mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili mpaka mwaka wa elfu mbili ishirini na nne.

Kifutuio cha ubao kimewekwa mahali, kinatumiwa kufuta ubao wakati mwalimu ameandika chochote kwa ubao na anataka kuandika zingine, polepole anatumia hiyo kifutio kufuta hiyo yenye ameandika.

Watu wanne wakiwemo mmoja ambaye amevaa shati nyekundu anakaa kama mtu mlemavu mguu yake zinakaa ni kama hawezi tembea kuna mtu mwingine anamletea gari ya magurudumu ili atembezwe na hiyo gari .

Hapa naona mjengo inakaa kama ya shule ni mjengo wa ghorofa pia naon wood inayosema wageni tafadhali pitieni ofisini kabla ya kuja hapa yaani kama untaka kuona mwanafunzi pitia ofisini kwanza.

Hapa ni shuleni, hizi ni mjengo za shule na pia hizi shule ni shule safi sana. Nyasi imekaa imekuwa vizuri, imekaa kama uwanja ,shuleni ni mahali watoto huwa wanafunzwa adabu vizuri sana.

Watu ambao ni kama vijana, ni vijana wa kike na wa kiume wanaenda pamoja, wengine wamevaa suruali ya rangi ya nyeusi na zingine wamevaa skati ya rangi ya nyekundu, wengine ni walemavu wanaendeshwa kwa gari ya magurudumu.

Hizi matangi ni kizima moto, moto ukiwaka kwa ghafla ama moto ukiwaka sana, watu hutumia hizi kizima moto, huwa zinazima moto haraka haraka na ni mzuri sana kuliko maji kwa sababu ina hewa yenye inazuia moto kuteketea sana.

Huyo ni mama akiwa uwanjani .Pia ako na ulemavu kwa sababu anatumia gari ya magurudumu na amevaa shati fulani yenye inasomesha KENYA.Nyuma yake kuna watu hao watu labda ni washangilia wamekuja kuona tu hapa.

Hapa ni darasa. Darasa ni mahali wanafunzi huwa wanasomea. Hii darasa inakaa nadhifu ni kama imefagiwa tu sahii sahii. Wanafunzi huwa wanasoma vizuri kwa mahali nadhifu na huwa inawasaidia sana.

Hapa ni shuleni, kuna madarasa na pia nyasi zimekatwa vizuri, hii mahali iko safi. Kwa ukuta umejengwa safina ya Noah, Noah Mungu alimwambia ajenge safina ndio tofautitofauti ya wanyama aingize ndani awaokoe.

Huyu ni mwanariadha .Mwanariadha huyu ni Mkenya amezaliwa elfu moja tisini na tisa na nne huyu mwana riadha kwa majina anitwa Wesley Kimeli Sang na pia ako na ulemavu .Ulemavu wa mkono wa kulia.

Hapa kuna kitabu. Kitabu cha mwanafunzi la giredi ya nne. Kwa hii kitabu inakaa kuna lugha imeandikwa lugha ya kifaransa. Shule zingine hufunza watoto wao au wanafunzi wao lugha tofauti tofauti kama vile lugha ya kifaransa na ni vizuri sana.

Hii ni kitabu cha mwanafunzi cha grade ya saba, hiki kitabu ni kitabu cha computer , masomo ya kompyuta, hizi zinakuwa zinasaidia mtoto kujua namna ya kutumia kompyuta ama aina tofautitofauti za kompyuta kwa sababu hii dunia skuizi kompyuta ndio zinafanya kila kazi.

Hapa kuna saa. Hii saa imechorwa kwa karatasi. Labda ilikuwa inatumika kuwafunza wanafunzi. Inaonyesha wakati wa usiku kama vile, saa moja, saa mbili, saa tatu, saa nne, saa tano, saa sita, saa saba mpaka usiku kuisha.

Hapa ni shuleni kwa sababu naona viti ambao wanafuzi wanasomea. Masomo ni mzuri kufanya watu kutoka ujangili na kuwa watu wasomi, masomo ni mzuri sana.

Hawa ni wanariadha wanariadha hawa wanakimbia kwa uwanja. Mmoja ni wawili ni wanawake na wawili ni wanaume. Mwanariadha mmoja amevaa fulana inasomesha kenya kuwa inamuonyesha yeye ni mwananchi.

Hapa naona mwanaume wa umri wa thelathini na thelathini na tano akiwa anaendesha baiskeli. Pia ni mtu mlemavu, yaani ako na mguu moja anaendesha baiskeli kwa mguu mwingine mmoja. Huyu mtu ni mtu ambaye anajigangana anajig'ang'ania kuendesha kwa sababu ya ulemavu wake.

Uwanja, hii ni uwanja wa shuleni, shuleni hii inakaa nadhifu sana kama vile hapa ni uwanja watoto wanachezeanga. Shuleni pia hupatia wanafunzi chanzo cha kuleta talanta zao kama vile mpira au mpira ya mguu.

Wanariadha wawili mmoja anaitwa Kimani na ni mkenya. Huyu Kimani huwa anakimbia misafa mirefu mirefu kama vile kilomita ishirini, kilomita thelathini na kilomita arubaini.

Hii ni ubao. Ubao hii inaonyesha kwamba, imeandikwa mwandiko. Mwandiko wa kalamu inakaa kama mwalimu. Anasomesha wanafunzi kwa namna mzuri sana. Hizi ubao wanatusaidia sana.

Hii picha inaonyeshwa jedwali yaani wiki. Siku za wiki ni kama vile Juma, Ijumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Ijumaa, Alhamisi. Hii ni kama mwanafunzi ambaye anasomeshwa siku ya wiki

Huu ni mlango mwekundu unaonyesha kuwa ni darasa. Hii ni darasa ama gredi ya sita C wanafunzi husomea huko ndani na pia wanafunzi hupata elimu ambayo inasaidia maisha yao wakimaliza shuleni hapo ndani.

Kitabu cha mwanafunzi cha kiingereza, darasa la pili. Lugha ya kiingereza ni lugha ya kiamu, Kenya inatumika, ni lugha kubwa sana inatumika hii dunia yote, ni vizuri kujua lugha ya kiingereza.

Huyu ni mwanariadha. Mwanariadha huyu ni mwanariadha wa kuruka masafa marefu kama vile mita tano au mita sita anaruka, huyu kwa majina anaitwa Samson Ojuka na nyuma yake ni uwanja wa kasarani. Uwanja huu ni uwanja mkubwa sana nchini Kenya.

Hii darasa, ni darasa la wanafunzi. Darasa ambayo imepangwa vizuri. Iko na madirisha, iko na ubao, lakini hakuna mwanafunzi mmoja hata ndani. Inakaa ni wakati wa breki.

Hapa ni mahala watoto wanachezea, watoto wadogo wadogo ndio huletwa hapa pia kando ya hizo naona mti kubwa mrefu sana na pia umeme za stima zinapitia.

Hapa kuna bodi inayoonyesha jumuiya ya watoto viziwi, na pia kwa hiyo bodi, skio ya mtu imechorwa yaani inaonyesha vile hao watoto wako na shida ya maskio, karibu na hiyo kuna bendera ya Kenya...

Hapa ni ofisini .Ofisini hii inakaa nikama ni ofisini ya shule kwa sababu ya maigizo imewekwa kwa hiyo kompyuta pia kuna kalamu nyingi sana

Hapa ni watu wawili mmoja anaonekana ni coach na mwingine amekaa kwa kiti ya ulemavu anakaa nikama ako na ulemavu lakini pia amevaa glovu anaonyeshwa vile ya kupigana yaani boxing mmoja amesimama na mwingine amekaa chini yani ni mlemavu.

Karatasi inayosomesha na lugha ya kiingereza inasema toa ilani inasema kuwa maji ni maisha. Maji ni maisha kwa sababu tunakunywa kila siku, bila maji hatuwezi ishi. Tunatumia kuoga, kuosha nguo na kadhalika.

Ni kitabu cha mwanafunzi. Inaonyesha mapicha mawili. Manne inasema hii picha ya kwanza hii ni kiatu, kiatu hiki ni kibaya, hivi ni viatu, viatu hivi ni vibaya. Hiki ni kitabu, kitabu hiki ni kizuri, hivi ni vitabu, vitabu hivi ni vizuri.

Hapa ni mjengo. Hii mjengo inakaa kama ni shule. Shule ni mahali mzuri. Mahali wanafunzi huwa wanaonyeshwa tabia, wanaonyeshwa vile kuongea na wakubwa wao. Shule ni mojawapo mtu hutoa gizani kupeleka kwa nuru.

Hii ni kitabu cha mwanafunzi ni ukurasa wa sita inaongea kuhusu hitaji la msingi hitaji la msingi kama vile chakula nguo mahali ya kulala masomo na kadhalika.

Hapa ni darasa, darasa hii ni shule. Inaonyesha kuwa ni darasa la sekondari ya kwanza ra, wanafunzi husomea huku ndani, wanafunzi wanapata elimu baadae wakipata gredi zao huwa wanaenda universities .

Hapa kuna board inayoonyesha eneo ya dharura ya moto. Moto mingi ikiteketea kabla kusababisha ajali, mtu anafaa kukuja hapa ndio kwanza achunge maisha yake. Moto si mchezo sana.

Hapa naona jedwali .Jedwali ya wanafunzi hii jedwali inatuonyesha wakati wa kila lessoni wakati wakuenda chakula wakati wa kuenda nyumbani na chochote jedwali inafanya watu waende kwa mienendo mzuri shuleni .

Hapa ni mtihani ambaye ilipatiwa mwanafunzi. Mtihani hii ni mtihani ya dini ya kikristo CRE .Mwanafunzi huyo anapata alama mbili kwa hii kurasa yote ingine amekosa.

Huyu mwanamke amekaa kwa kiti ni mwanamke wa ulemavu jina yake anaitwa Asiya Suluhu Mohammed na ni mwanachi wa hii jamuhuri ya Kenya. Pia huu anakuwa amezaliwa Mombasa mwaka elfu moja tisini, tisini na tisa mbili.

Hii ni ubao, ubao hii unaonyesha umeandikwa herufi kama vile a ba cha da, inaonyesha wanafunzi wa hapa wanafunzwa, wanafunzi wadogo wa chekechea. Ubao ni mzuri sana kuwafunza watoto wadogo kwa sababu unaeza futwa kila mara unahitaji.

Hapa naona mama mzee na mtoto mmoja anakaa kama anajificha nyuma yake, huyu mama anakaa kama ni mama kipofu aoni kwa sababu amevaa glasi, labda anatumia hizo glasi kujizuia jua.

Hizi ni jengo, jengo na kuna uwanja. Uwanja hapa kuna chuma imeanguka, nyuma ya hizo mijengo ni jengo ya shule. Shule ni mahali watoto hupelekwa ili wasomeshwe.